Kampuni nyingi zinazohusika na usambazaji wa dawa za mifugo yenye ubora wa hali ya juu ,zinazosaidia kudhibiti na kuzuia magonjwa kama minyoo kupe homa na maambukizi ya bakteria. Dawa hizi huchangia kuimarika kwa afya ya mifugo na kuongeza uzalishaji wa maziwa, mayai na ngozi.

Chupa maalumu ambayo hutumika kubebea dawa za mifugo, hizi dawa hutumika na madaktari wa mifungo kwa ajili ya kuwapa chanjo wanyama, wanyama hawa ni hususani kama mbuzi, ng'ombe. Hizi dawa zinapatikana katika maduka maalumu ambazo zinauza nafaka na dawa za wanyama.

Watu hupata kazi kwa ajili ya kupakia ndizi katika magari makubwa ndizi hizi zimekusanywa na zimewekwa kwenye rundo, tayari kufanikisha kwenda kwenye masoko na maeneo mengine kwa ajili ya kuuza. Watu huuza hizi ndizi kwa bei tofautitofauti na kupeleka nyingine katika viwanda.

Mihogo hupangwa vizuri katika magunia kwa ajili ya kusafirishwa pamoja na mauzo mazao haya hutumika kama chakula kikuu kwenye familia nyingi yanaweza kutumika kutengenezea unga wa mihogo, wanga au bidhaa nyingi za viwandani.

Baada ya mavuno wakulima hujitolea kwa bidii kuchambua na kuchakata mazao yao, kwa mikono wakizingatia usafi ubora na utayari wa kuyapeleka sokoni au viwandani kwa ushindikaji zaidi.

Upandaji wa matunda umeleta faida nyingi kwa jamii, kama vile kuboresha lishe kwa kutoa vitamini muhimu kwa afya ya binadamu, pia huongeza kipato kwa wakulima kupitia mauzo ya mazao sokoni hivyo kusaidia familia kujikimu.

Mti wa ndizi ni sehemu muhimu ya kilimo, ukichangia ukuaji wa chakula na uchumi wa familia nyingi katika maeneo ya vijijini, mazingira yenye udongo mzuri na unyevu, husaidia mimea kupata virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji.

Mashine za vilimo ni vifaa vinavyosaidia katika shughuli za uzalishaji wa mazao shambani, zinatumika kupunguza kazi ngumu za mikono na kuongeza ufanisi, wa kilimo mfano wa mashine hizi ni kama vile trekta iliyosaidia kuunda udongo kwa haraka.

Ufugaji wa samaki ni shughuli ya kilimo cha maji inayohusisha kuzalisha na kulea samaki kwaajili chakula biashara au matumizi mengine. Samaki hufugwa katika mabwawa ya udongo, matenki ya plastiki au majini kama mito na maziwa.

Ufugaji wa samaki kupitia mabwawa ya maji ni njia mojawapo ya kilimo biashara, inayowasaidia wakulima kuongeza kipato na kuhakikisha upatikanaji wa chakula cha uhakika kijijini na mjini.

Maji huifadhiwa kwenye tanki yenye vioo kwa ajili ya samaki na mimea ya majini na mazingira udhibitiwa ili kuhakikisha samaki wanaishi vizuri, kuna changarawe mawe mimea majini na mfumo wa kuchuja maji ili kuweka safi, mfumo hutumika kwa malengo ya mapambo, elimu na utafiti wa viumbe wa majini

Miti hustawi vizuri maporini kutokana na mto unaopita mstimu ambapo maji hutiririka kwa utulivu yakizalisha sauti ya kupendezesha na kusaidia viumbe porini kuishi kwa amani. Na pia husaidia miti kukua na kustadi kwa ufasaha.

Ufugaji wa ng'ombe kwa njia za kisasa unalenga uzalishaji mkubwa bidhaa kama maziwa nyama na ngozi kwa kutumia teknolojia mashine na mbinu za kitaalamu ng'ombe hufugwa kwa wingi katika mabanda maalum kupatia chakula bora kilichopimwa kisayansi huduma za afya mara kwa mara.

Ufugaji wa kuku kwa wingi ni shughuli muhimu ya kilimo biashara, inayochangia pakubwa katika uchumi wa kaya, ambapo wakulima hupata mayai na nyama kwaajili ya matumizi ya nyumbani na mauzo sokoni, huku wakizingatia afya usafi na lishe bora ya kuku.

Umwagiliju ni njia umuhimu wa kuongeza uzalishaji wa mazao hasa wakati wa kiangazi, maji huelekezwa moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, ili kuhakikisha upatikanaji wa unyevu wa kutosha, njia hii husaidia mimea kustawi vizuri, kuharakisha ukuaji, na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Maji yanapopatikana kwa wingi miti huweza kuota mizizi mirefu ambayo inafyonza virutubisho vyote muhimu kutoka kwenye udongo, huku jua likiwapa nguvu kwa kuzalisha chakula kuimarisha mifumo ya ikolojia kwa faida ya binadamu na wanyama wengine.

Barabara isiyopakwa rangi inakabiliwa na changamoto kubwa ya usafiri kutokana na ukame na ukosefu wa maji, hali inayosababisha migogoro ya mazingira na kuathiri ustawi wa jamii inayozunguka na upatikanaji wa huduma.

Maeneo ya milima na misitu yana umuhimu mkubwa katika kuhifadhi mazingira; na pia ni chanzo cha maji, makazi ya wanyamapori na pia hutumika katika shughuli za utalii wa ndani; kama vile kupanda milima.

Savana ina umuhimu mkubwa ki mazingira, kwa sababu husaidia kuhifadhi maeneo haya, kwa kutoa makazi kwa wanyama na mimea mbalimbali, pia huzuia mmomonyoko wa udongo kupitia mizizi ya nyasi na miti, huchangia katika mzunguko wa maji na hewa na husaidia kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi.

Kilimo kwenye maeneo ya milimani hufanikiwa kwa kuzingatia mtelemko ardhi ili kuzuia mmomonyoko wa udongo. Wakulima hupanda mazao kama: ndizi, viazi na kahawa; ambayo hustawi vizuri kwenye mazingira ya baridi na unyevu wa wastani.

Mabadiliko ya tabia nchi, huathiri uhai wa mimea na wanyama, mazingira yenye milima na mabonde huleta mvua na usambazaji wa maji muhimu katika maisha ya viumbe hai. Hali hii husaidia kuwepo na kuimarisha mifumo ya ekologia.

Kilimo cha kuku na bata kinachangamoto nyingi zinazojika usimamizi mzuri ikiwemo usafi, lishe bora na kuhakikisha wanyama huwa wanapata hewa safi ilikuimarisha uzalishaji wao wa mayai.

Nafaka zilizo jazwa kwenye magunia yakiwa tayari kwa ajili ya mauzo yakipangwa kwa mpangilio unaorahisishwa kupima na kusafirishwa wakulima na wafanyabiashara, wanakagua ubora wa nafaka kabla ya kufanya manunuzi wakihakikisha bidhaa zinazo faa kwa ajili ya manunuzi.

Mfuko wa mbegu una uzito wa gramu ishirini na tano, ukihifadhi mbegu za "LEEK", zinazolimwa kwa matumizi ya jikoni hasa kwenye mapishi ya supu, michuzi na mboga. Mbegu hizi hupandwa kwenye udongo wenye rutuba nyingi na zinahitaji maji mengi ya kutosha.

Mbugani huwa kuna wanyama wakali, ambapo hao wanyama wakali wanaweza wakadhuru binadamu pamoja na wanyama wengine; lakini hapohapo wanyama hao wanaweza wakawa kivutio cha watalii na kuweza kuingiza kipato katika nchi; ambapo wanyama hao ni kama simba, chui, na tembo.